Daktari wa meno na msaidizi wake wanampa matibabu mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti maalumu cha meno, wote wamevaa barakoa na mavazi ya hospitali ili kufuata kanuni za usafi. Vifaa mbalimbali vya meno vinaonekana kwenye meza iliyo karibu tayari kwa matumizi.

Mama na binti yake wakisafisha meno hii inaashiria huduma za afya za meno kwa watoto na umuhimu wa kuwafundisha usafi wa kinywa tangu utotoni. Mama anatumia mswaki wa rangi ya pinki na binti yake ana mswaki mdogo wa rangi ya zambarau wote wawili wamevaa singilendi nyeupe na wanaonekana wako eneo la usafi.

Meza ya maonyesho iliyojaa dawa za asili zikiwa zimepangwa vizuri kweye chupa na vyombo vya plastiki vyenye rangi tofauti. Zikiwa na lebo zilizo andikwa majina ya dawa na maelekezo ya matumizi.